Ka tenti hili nyeupe, kuna mwanamke aliyevaa shati nyeupe na sketi ya nyeusi huku akiwa amevalia barakoa. Pia kuna mwanamke aliyekaa chini huku akiwa amevalia reflector ya kijani na barakoa. Anaonekana kumwongelesha mhudumiwa aliyevaa shati jeupe lenye michoro ya nyeusi na nyekundu. Katika meza hilo nyeupe, kuna kompyuta kadhaa.

Kuna sehemu mbili. Sehemu ya kushoto kuna background ya manjano na maandishi meusi yaliyoandikwa Court Annexed Mediation in Kenya pamoja na mchoro wa watu watatu wanaoashiria upatanisho ambao mtu mmoja yuko juu na wawili chini wakielekeza mshale. Kulia kuna picha ya fundo la hakimu lililowekwa juu ya meza ya mbao na nyuma kuna vitabu vya sheria.

Katika uwanja huu kuna mwanaspoti aliyeruka juu huku akiwa amevalia jezi ya nyekundu. Nyuma yake kuna mashabiki wengine waliokaa na wengine pia waliosimama. Nyuma yao kuna vipaza sauti zinaonekana na katika uwanja huo kuna viti vyenye rangi mbalimbali. Kuna viti nyeusi, viti nyeupe na viti nyekundu.

Ofisi ya NSSF kuna afisa wawili waliovaa shati nyeupe kuna mmoja anayetumia kompyuta na vifaa vya elektroniki huku mwingine akimhudumia mwanamke aliyevaa shati nyeupe huku akiwa amekaa kwa kiti nyeusi. Nyuma yao kuna kuta lililo na poster ya manjano.

Katika ofisi hii kuna watu watatu, mmoja ni mhudumu, wawili wanaonekana kuwa ni wateja. Mhudumu anaonekana kuwa amevaa sare ya nyekundu na nyeupe, na ana wateja wawili waliovaa koti nyeusi. Mhudumu ametofautishwa na wateja wake na gilasi lililo na mbao.

Umati wa watu wengi wa rika ya jinsia zote wamekusanyika katika uwanja au eneo lenye miti mingi nyuma. Wengine wao wamevaa nguo za kawaida. Katikati ya umati kuna kijana aliyebeba bango lililoandikwa Al Aziz AFC.

Mzee huyu aliyevaa koti na tai na shati pia ana miwani anaonekana akiwa amebeba Bibilia. Nyuma yake kuna bendera ya Kenya na pia anaongea kwenye kipaza sauti nyeusi iliyo kwenye stendi lililoandikwa Republic of Kenya. Pia nyuma yake kuna jumba jeupe na majani.

Mashabiki wengi kwenye uwanja, wanaonekana kuwa wamebeba bendera ya Kenya, wengine wamevaa kofia, wengine wamevaa miwani, kuna mmoja anapuliza tarumbeta huku wengine wakiangalia mechi. Wengine wanaonekana kuwa wamebeba mikono juu.

Hii ni hafla ya kuapisha kiongozi, kuna jaji wawili, mmoja amevaa kofia ya jaji na gauni ya manjano na nyeusi. Jaji mwingine amevaa gauni nyekundu na nyeusi, huku kiongozi anayeapishwa amebeba Bibilia huku akiwa ameshika kitabu kingine mkononi. Kando yake ni mwanamke aliyevaa nguo nyeupe.

Mwanamke aliyevaa miwani na mwenye tabasamu kubwa anaonekana amezingirwa na wanaume wanne na msichana mmoja. Wanaume hao watatu wamevaa tai na mmoja hana tai. Mbele yake kuna stendi iliyoandikwa judiciary . Juu ya stendi hilo kuna vipaza sauti na tablet .

Ofisi hili kuna watu waliokaa na wengine waliosimama. Kuna mama mmoja aliyevaa shati ya nyeupe na nyekundu huku akiwa amevalia sweta nyeusi lenye mchoro mweupe. Kuna mama aliyekaa chini huku akiwa amebeba mtoto aliyevaa nguo nyeusi akiwa amebeba karatasi.

Wachezaji wako kwenye uwanja wanaonekana kuwa na furaha mingi huku wamevaa jezi ya buluu lililoandikwa Banda FC. Mmoja wao anaonekana ameshika mwingine kwenye kichwa huku akitabasamu kwa furaha wengine wakicheka.

Kuna watu katika uwanja, wanaonekana kuwa wa umri mbalimbali na pia jinsia mbalimbali. Wanaonekana kuwa wamebeba plekedi iliyoandikwa "PNU kazi iendelee". Kuna watu waliovaa kofia za rangi mbalimbali. Kuna jamaa aliyevalia shati nyeusi huku akiwa amebeba mkono juu.

Afisa aliyevaa shati jeupe na barakoa ameketi katika kaunta ya Huduma Kenya, chini ya kibao cha Police Clearance Certificate . Kompyuta mbili zimepangwa mezani huku vifaa vya kielektroniki vikiwa tayari kuwahudumia wateja. Nyuma ya ukuta, kuna maandishi kwa wino nyeupe huduma za serikali kwa urahisi na ufanisi.

Pipe ya maji, ya kijani kibichi lililowekwa juu ya mkondo wa maji machafu yenye matope. Bomba hilo lina valvu ya buluu katikati. Karibu na bomba, kuna mawe mingi, na majani pia kuna fensi lilokuwa upande wa kushoto wa paipu.

Katika uwanja huu wa basketiboli ya ndani, kuna wachezaji wawili wanaong'ang'ania mpira wa basketiboli, mmoja amevalia jezi ya nyeupe na viatu za buluu, huku mwingine akiwa amevalia jezi ya buluu na viatu nyeupe, nyuma kuna mchezaji mwingine aliyevalia jezi nyeupe, nyuma yao kuna viti vya kijani na nyekundu.